Jenereta tano zilizoundiwa kuta kuzitenganisha ambazo zimeunganishwa kwa pamoja kwa machuma makubwa makubwa ya kielektroniki na waya.

Mnyama wa pori ambaye hutambulikana kama kobe ama mzee kobe. Mnyama ambaye ako kutembea kwenye nyasi ama kichaka, mnyama ambaye anatambulikana kwa kutembea pole pole kwa hii dunia .

Mwanume mmoja aliyevalia kofia na sare zake rasmi za kuokota takataka. Mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia gunia. Mkono wake wa kulia ukiashiria upande au kuonyesha upande ambapo takataka ipo. Akiwa mandhari ambayo yaonyesha anafanya usafi.

Ni soko ambalo lina wanabiashara na watu wengi wanaoendeleza biashara zao. Lakini kuna maji machafu ambayo yanapita kando ya biashara zao ambayo si sawa maana ya weza kuleta magonjwa ambayo yanaweza waathiri watu wanaoishi katika hayo maeneo.

Hawa ni wamaasai ambao wako kwenye mavazi yao ya utamaduni:ambao wako kwenye harakati za kuimba. Labda wako kwenye kuimba nyimbo za furaha ambazo zinaeza kuwa ni za kuelimisha wanajamii.

Mto ambao una maji machafu yaliyo na uchafu wa plastiki ambayo mto wenyewe umezungukwa katika upande wa kulia una mimea pamoja na machafu ya plastiki yaliyo upande mmoja. Upande wa kushoto mna ghorofa kubwa na pia uchafu na mapaipu yaliyochimbiwa chini.

Watu watatu, mmoja mzee ambaye ameketi amevalia kofia. Wengine wawili ni kijana mdogo, mwingine mrefu mkubwa aliozungukwa katika pipa kubwa ya takataka katika mtaa mmoja unaokaa umekidhiriwa na uchochole mkubwa.

Ni mtaa ambao una mabasi, magari, aina mingi za gari, na pia kuna watu ambao wenye wako kwa harakati zao mbalimbali, na pia kuna afisa wa polisi ambao wanaweza kuwapanga walioendesha gari kuzuia watu kutangamana ama gari kutangamana kwa wingi.